Dawa ya kinga ambayo ipo kwenye chupa ndogo na imewekwa kibao cha YELLOW FEVER VACCINE (LIVE) STABILISED ina ishara ya msalaba. Kando yake kuna sindano na imeshikiliwa na daktari ambaye amevalia glavu ya rangi ya majani.

Mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa amevalia barakoa yake ya samawati anamdunga mgonjwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto na anaonekana kuwa anainua bega lake. Nyuma yake kuna mama mmoja pia ambaye pia amevalia barakoa.

Jamaa mmoja ambaye ameweza kujikinga mwili wake wote kwa kuvalia kofia kichwani pake rangi ya nyekundu na kuiweka barakoa yake ameweza kuivalia aproni ambayo ni rangi ya samawati na hata kuikinga mikono yake na kukishika chombo mkononi mwake.

Mhudumu wa afya ambaye yupo na sindano na anamdunga mama ambaye amevalia miwani yake na barakoa ya rangi ya samawati kwenye mkono wake wa kushoto na ametumia pamba ile kuiekelea pale juu ya bega lake.

Mhudumu mmoja wa afya wa kinga Afrika ameweza kumhudumia mama mmoja ambaye amevaa rinda ya madoadoa na hapo inaonyesha pia wanapeana huduma za bure za meno.

Wanawake wawili ambao wanaonyesha furaha, mmoja ameweza kuinua kidole chake cha kwanza na ameweza kunyoa nywele yake. Wa pili ambaye ni daktari amevalia miwani yake na kifaa cha kumkinga nywele, ameweza kuwa pia glavu ambayo ni ya rangi ya samawati kwenye mkono wake.

Jamaa mmoja ambaye ni mzungu amesimama na mwanadada amejifunika kikoi cha rangi nyeusi ikiwa imechanganywa na samawati. Wako kando ya choo ambayo ni rangi ya samawati na bati lake likiwa limeandikwa pia kando yake Fresh Life .

Wahudumu wa afya wawili ambao wameweza kuvalia aproni nyeupe wananawa mikono yao wakiwa wamevaa maski. Kando yake kuna askari mmoja ambaye amevalia maski yake na ameweza kujikinga na kofia ya rangi nyeusi, koti yake ikiwa ni ya majani.

Chupa kadhaa, ambazo zimewezwa kupangwa kwa utaratibu, zikiwa sita kwenye nambari, na zimefunikwa kwa chupa na pia karatasi za plastiki. Kuna maandishi kadhaa ambayo yako mbeleni, na kuandikwa, Zephaniah Life Herbal Clinic.

Watu wawili ambao ni wa jinsia ya kike wanayatafuta maji mmoja akiwa yuko ndani ya shimo hilo na kukishika kikarai ambacho anatumia kuyachota. Mitungi yao ipo hapo nje kwa rangi ya manjano.

Mama mmoja ambaye ameweza kuvalia shati lake na pia ameweza kushika kipaza sauti cha rangi nyeupe na samawati. Amewekelea bakora yake na anatembea na mwenzake ambaye amewekelea leso yake kwenye bega.

Watoto wawili, mmoja akiwa na mkubwa na mwengine mdogo wanaweza kusaidiana kwenye kitendo cha kunawa wakitumia maji yaliyomo kwenye ndoo ya rangi nyekundu. Inaonekana kuna nyumba kubwa ambayo imeweza kupakwa rangi nyeupe.

Watu kadhaa wako kwenye fuleni kukiwa na mama mmoja ambaye ameweza kuvalia kanga ya rangi ya nyekundu ikiwa na nyeusi akiekela kwenye shingo lake. Mhudumu wa afya huku kando anadunga sindano mgonjwa mmoja.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike wakiwa wawili na mmoja wa kiume, wanaonekana kuteka maji kwenye Super Drum ambayo ni ya rangi ya samawati na mwalimu yuko pale kando akiwatazama.

Jamaa wawili ambao wanaonekana kuwa wahudumu wa afya wanamshughulikia mzee mmoja ambaye ameweza kukikinga kichwa chake kwa kuvaa kilemba. Anamwekea kifaa ambacho kinatumika kupima joto lake mwilini.

Watu wawili ambao wanaonekana kuwa wamekinga miili zao na kuvalia aproni refu za rangi ya manjano. Mikononi mwao kuna glavu na mmoja anaonekana kufungua tenki hilo mwingine akiwa ameshika kibuyu cha rangi ya samawati.

Mafuriko ambayo yako katika barabara na viombo vya usafiri vinapitia katikati yake. Mama mmoja ambaye ameweza kubebwa kwenye pikipiki ile ambayo ina umbrella yake, amejifunika shuka ya rangi ya nyekundu.

Wahuduma wa afya wawili, ambao mmoja ni mwanamme na mwengine mwanamke, anaoneka kushughulikia mgonjwa ambaye anamdunga sindano. Ameweza kuvalia glavu nyeupe kwenye mkono wake na samawati, ambayo ni rangi ya barakoa, na macho nne yake. Pia amevalia nguo ya rangi nyeupe na nyekundu.

Daktari mmoja ambaye ni wa jinsia ya kike ameweza kuvalia nguo yake ya kuhudumu na barakoa na pia kifaa chake cha kichwa cha kujikinga rangi ya samawati. Anamhudumia mgonjwa ambaye ameweza kumvalisha miwani na pia amelala kwenye kitanda.

Mhudumu wa afya wa jinsia ya kike ambaye amevaa koti la rangi nyeupe anatumia shindano kumhudumia mtoto mdogo, kwenye mkono wake wa kushoto ambaye ameweza kushikiliwa na mama yake ambaye amevalia rinda ya madoadoa.

Mhudumu wa afya ambaye ameweza kuvalia pete kwenye mkono wake wa kushoto huku ule wa kulia ukiendeleza shughuli ya kumhudumia mgonjwa amevalia barakoa ya rangi ya samawati na kuwekelea mkono wake mwingine kwa ule ambao unadungwa sindano.

Mhudumu wa afya ambaye ni wa jinsia ya kiume ameweza kuketi na mama mmoja akiwa na leso kwenye bega lake. Anamuelezea akiwa ameweka mkono wake wa kulia na kuweza kuonyesha ishara.

Mhudumu ambaye anamshughulikia mama amevaa barakoa ya rangi ya samawati na kando yake kuna mwanamme mmoja ambaye ameweza kuvalia shati yake ya rangi nyeusi na mama mwingine ameweza kuvaa kanga kwenye shingo yake.

Jamaa mmoja ambaye yupo katika shamba na anaonekana kuwa amejikinga mwili wake wote kwa kuvalia kofia kwenye kichwa chake, aproni refu ambayo ni rangi nyeupe na mgongoni pake amebeba mizigo.

Daktari wa kike anayemhudumia mgonjwa na kumdunga sindano yake. Wote wameweza kuvalia mask ili wakaweze kujikinga pamoja na kutopata madhara mengine. Ameweza kuvaa aproni yake na mama yule amewekelea mkono wake kwenye meza ya mhudumu huyo.

Chupa ambazo zimewekwa dawa ya kinga ya YELLOW FEVER na kunazo tatu ambazo ni rangi ya nyeupe na nne ambazo ni ndogo na zina vifuniko vyake. Kuna sindano moja ambayo iko hapo na ambayo inatumika kuingiza dawa hizo kwenye mwili.

Watu kadhaa waume kwa wake ambao wameweza kuvalia shati za rangi ya nyeupe na long'i tofauti tofauti wanaendeleza kitendo cha kusafisha mtaa huo na tunaona ya kwamba wameweza kujikinga kwa kuvaa maski za rangi ya samawati.

Mwanamme mmoja akiwa amevalia suti yake ya rangi ya samawati. Mkononi mwake ameshika vifaa viwili mkono wa kushoto na ule wa kulia. Ameweza kuvalia saa yake. Amesimama na wanaume wawili na mdada mmoja ambaye amevalia viatu vyeupe.

Watoto watatu ambao wamesimama, na kuwekelea mikono yao ambayo ipo na matope, na wamevalia nguo za rinda, wengine shati na kando yao kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi.

Jamaa mmoja wa jinsia ya kiume ameweza kusimama mbele ya chumba ambacho kimeweza kujengwa na mabati kwenye paa lake na pia milango yake ikiwa ni ya mabati. Kando yake kuna mti wa payapaya ambayo upo.

Mkono ambao umeweza kuvalia glovu ya rangi ya kijani kibichi na kando yake sindano. Juu kuna dawa umeweza kubeba 'ya kinga' na imeandikwa M-M-R Measle And Rubella Virus Vaccine .

Mhudumu wa afya ambaye ameweza kuvalia barakoa yake ya kujikinga, anaweza kumhudumia mgonjwa ambaye ni mwanamke. Kwenye mkono wake upande wa kushoto, huyu mgonjwa amevalia barakoa ya rangi nyeupe.

Chupa moja ambayo ni ya glesi na imeweza kufunikwa na kifuniko chake na maandishi ambayo yamewezwa kuandikwa kwa rangi nyeusi na nyekundu MMR Measles Mumps Rubella Vaccine 20ml na sindano ndogo kando yake.

Mhudumu wa kike ambaye ameweza kuvalia aproni yake, anamhudumia mdada moja ambaye ameyatoboa masikio yake na kuvalia rinda ambayo ni nyeupe ikiwa na madoadoa ambayo ni maua na pia kando yake kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama.

Mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa kuvalia glavu na aproni yake rangi nyeupe na mdomoni ameweza kujikinga kwa kutumia barakoa ya samawati. Anamhudumia mgonjwa ambaye ni wa jinsia ya kiume ambaye ameweza kulala kwenye kifaa kile.

Wanaume ambao wako kwenye shughuli zao na watatu kati yao wameweza kuvalia aproni za rangi ya samawati. Kichwani wameweza kujikinga kutumia helmeti na mmoja wao ameweza kuvalia glavu nyeupe.

Jamaa mmoja aliyevalia nguo iliyofunika kichwa chake hadi kwenye miguu, na ameweza kubeba chombo ambacho kinatoa hewa ya rangi nyeupe. Ameweza kuvalia viatu vyake akiangalia upande wa mbele.

Askari wawili wameweza kusimama na wananchi wengine wakiwa wamejikinga kwa kuvalia barakoa zao za rangi ya samawati. Mmoja wake amevalia nguo za samawati na wameweza kushikilia karatasi kwenye mikono yao na zingine kadhaa zikiwa hapo chini.

Mhudumu wa afya ambaye ameushika mkono wa mtoto na anaielekezea rangi ambayo huwa wanapakwa wakati wanapodungwa sindano ya chanjo.

Mtu mmoja ambaye ameweza kuvalia aproni ya rangi nyeupe na kuwekwa maandishi kwa rangi ya samawati ya safety gen ameweza kuvalia glavu zake kwa mikono yake yote miwili na pia ameweza kutumia mikono hiyo kushikilia chupa.

Wanaharakati ambao wanapigania haki za wasichana na akina mama wameweza kubeba bidhaa ambazo watu wa jinsia hii ya kike hutumia wakiwa kwenye hedhi zao. Wameweza kuandika maandishi kadha wa kadha ikiwa ni STOP PERIOD POVERTY na wao wakiwa wa kiume na kike.

Watu wawili wa jinsia ya kike mmoja akiwa ni mhudumu wa afya na ameweza kuvalia sarakasi yake ya huduma, na nguo na barakoa ya rangi ya samawati akiwa anamhudumia mgonjwa ambaye yuko kwenye kitanda na kuweza kujisaidia na chombo cha kupumua.

Dawa kadhaa ambazo zipo kwenye chupa tofauti; zikiwa ni nne. Chupa ya kwanza imeweza kuwekwa maandishi Nadiac naturals zero sugar vitamin ya pili ikiwa chewable vitamin D3 ya tatu vitamin D3 potency na ya nne ikiwa imeandikwa pure encapsulation vitamin D3 .

Mtu mmoja ambaye anaonekana akiwa na furaha nyingi sana anaweza kuyatumia maji yale kunawa mikono yake. Ameweza kujifunga kwenye kichwa chake kitamba na rinda yake ambayo ni rangi ya kijani kibichi ikiwa na nyeupe kwenye mikono.

Daktari wa kike ambaye amevalia nguo za rangi majani ameweza kuitumbukiza simu yake kwenye longi yake upande wa kulia na tunaona ya kwamba anamshughulikia mgonjwa ambaye amefunikwa...

Watu watano wamevalia aproni zao na kusimama kando ya poromoko ambayo imeweza kufanyika la nyumba. Wawili wanaonekana kupanda huko juu na kuna kamba ya nyumba amabayo imeweza kuegemea na kuwekwa nguo.

Watu kadhaa ambao wanaonekana wako kwenye shughuli ya kupigwa picha wamevalia barakoa zao za rangi ya samawati wengine wakiwa wamevalia za rangi tofauti. Kuna jumba ambalo lina mabati ya rangi nyekundu hapo kando.

Dawa ambazo zimeweza kuwekwa kwenye chupa nne. Mkono mmoja ukiwa umeushika chupa moja na inaonekana ni kinga ya measles, mumps na rubela ambayo hupeanwa kwa watu.

Watu kadhaa wengine wakiwa wamevalia nguo za aproni na wengine wakiwa wananchi inaonyesha ya kwamba jumba hili liliweza kuporomoka mwaka wa 2019 na kuna askari mmoja ambaye amevalia koti ya rangi nyeusi.

Dawa ya kukinga maumivu ambayo imeweza kuandikwa kwenye rangi nyeupe ikiwa imechanganywa na majani kwa jina IBUPROFEN na dawa hizo ziko kwenye tembe na zimewezwa kutenganishwa kwa vipande kadhaa kadhaa.